Mambo ya ndani ya gari la wagonjwa au ambulensi. Mbele kabisa kuna kiti cha mhudumu wa afya kilicho na mkanda wa usalama. Upande wa kulia kuna stretcher , au kitanda cha kubebea wagonjwa kikiwa tayari. Kwenye ukuta wa gari kuna makabati mengi ya rangi ya chungwa, ambayo yanaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya matibabu.

Nesi amesimama karibu na incubator ya watoto wachanga amevalia shati ya rangi ya blue na amejishughulisha na mtoto aliye ndani ya incubator . Mtoto mwingine anaonekana kwa incubator nyingine upande wa kushoto.

Daktari wa macho ambaye ni mwanaume akiwa amevaa kanzu nyeupe ya daktari na akitumia kifaa maalum cha kuchunguza macho kumchunguza macho mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanamke huyo ameweka kidevu chake kwenye sehemu ya kifaa hicho akitazama mbele.

Huku ni ndani ya wodi ya watoto wachanga hospitalini inaonyesha muuguzi mwanamke aliyevaa sare akimtunza mtoto mchanga aliye ndani ya incubator .

Seti ya vifaa vya matibabu vilivyowekwa juu ya sehemu ya rangi ya buluu. Katikati kuna chupa mbili ndogo za kioo zenye lebo. Mojawapo ikiwa imeandikwa, "Yellow Fever Vaccination." Pembeni mwa chupa hivyo kuna ampuli ya kioo iliyowazi na sindano ya kutia chanjo iliyo na alama ya kipimo.

Mkulima anayefanya kazi shambani akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga ya rangi ya njano, barakoa na glavu za buluu amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni na anatumia bomba kunyunyuzia mimea shamba. Mimea hiyo inaonekana kuwa mimea midogo ya kilimo labda pilipili au mboga nyinginezo.

Wazazi wawili wakiwa wameshika mtoto wao mchanga hospitalini. Mama amevaa nguo ya kulalia ya waridi na kofia ya bluu, anaonekana akitazama mtoto. Baba amevaa shati la bluu, ameshika mtoto ambae amevaa suti nyekundu yenye kofia ya Santa.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi au ya kitamaduni wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au mama mchanga amelala kitandani huku akishika mtoto mchanga na amevaa shuka ya kitamaduni ya kimaasai na shati ya kijani.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na glovu akimchunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amevaa nguo ya maua, anaonekana akishirikiana na uchunguzi. Kwa nyuma, kuna watu wengi wamesimama wakionyesha hii inaweza kuwa kliniki, zoezi ya afya ya umma.

Mwanamke amesimama katika eneo la shughuli nyingi labda mtaani au nje ya duka amevaa barakoa ya rangi ya blue kwenye uso wake, glovu nyeupe mkononi na amevaa shati ya mkono mrefu na suruali ya jeans , mkononi mwake ameshika boxi ya barakoa.

Muuguzi anampa mtoto chanjo muuguzi huyo amevalia sare nyeupe anaonekana akidondosha dawa mdomoni mwa mtoto, mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana akimwangalia mtoto wake kw makini.

Chupa sita za dawa ya miti shamba kutoka Zephania Life Herbal Clinic. Dawa hii inauzwa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa kisukari na lebo inaonyesha maelezo ya dawa, ikiwemo matumizi ya viungo.

Mama ameshikilia mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo amevaa nguo ya kijani na anatabasamu usoni akionyesha furaha na upendo. Mtoto mchanga amefungwa kwa kitambaa cha rangi ya pinki na kofia nyeupe. Nyuma hiyo kuna mazingira yanayoashiria chumba cha hospitali au kliniki.

Chupa ndogo ya kioo iliyo jaa chanjo na maandishi, "MMR Vaccine," inaonekana wazi mbele ya chupa kuna sindano iliyolala chini ikiwa tayari kwa matumizi upande wa kushoto kuna kipande cha kitambaa cha pamba.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti amevaa shati lake nyeupe, jeans na barakoa. Mtaalamu wa afya pia amevaa barakoa. Anampa chanjo begani.

Mfanyikazi wa afya pengine dkatari au muuguzi amevaa mavazi ya kimaalum ya kujikinga yakijulikana kama PPE. Amevaa barakoa, kofia, glavu, na nguo ndefu za rangi ya manjano akionyesha utayarifu wa kujikinga na maambukizi. Nyuma yake kuna ngazi zilizopanda juu na kuna meza yenye vifaa vya matibabu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa daktari huyo akiwa amevalia barakoa na nguo nyeupe anaonekana akimchunguza mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno, mgonjwa huyo ni mwanaume na anaonekana akitibiwa, kifaa cha uchunguzi cha meno na mashine za kisasa za kutibu meno zinaonekana karibu nao

Ngamia amelala chini kwenye mchanga ya jangwa anaonekana kuwa amechoka au labda amekufa ingawa hali halisi haiwezi kudhibitishwa ni picha tu, juu ya mgongo wake kuna mzigo au tandiko lililofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi.

Mama amelala kitandani katika hospitali, akimshika mtoto mchanga. Mama huyo ana nywele nyekundu zilizosokotwa na wote wamefunikwa na blanketi nyeupe.

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo kuna madaktari wawili wa meno wakimtibu mteja ambaye ni mwanamke. Madaktari wote wawili wamevaa barakoa na nguo za daktari wakitumia sanaa maalum kumtibu mwanamke aliyelala kwenye kiti cha daktari.

Huu ni moto mkubwa wa msitu, moto huo unateketeza miti na mimea kwenye eneo la mlima au kilima, kuna moshi mingi mweusi unaotoka kwenye moto na anga linaonekana kuwa na ukungu kutokana na moshi.

Mwanamke anayetoa huduma anaonekana kuwa mtoa ushauri au muhuduma wa afya akielezea jambo la makini huku ameshika karatasi mezani. Mezani kuna karatasi kadhaa, chupa ya dawa na sanitizer na barakoa la buluu iliyoondolewa.

Mwanasayansi kiume, labda mtafiti wa maabara, akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara na glavu za bluu, ameketi kwenye benchi la maabara akifanya kazi kwa umakini na bomba la kupimia. Huku vyombo mbalimbali vya maabara kama vile mrija wa kupimia, sahani ya petri zilizo na tamaduni na vifaa vingine vya kisayansi vikiwa vimemzunguka.

Eneo lililojaa mafuriko ambapo barabara imefunikwa kabisa na maji. Gari moja nyeupe labda lori ndogo la mizigo linaonekana likipita katikati ya maji mengi. Kwa mbali kuna gari lingine la mizigo na baadhi ya watu wakitembea kwenye maeneo yasiyo na maji mengi.

Kituo kidogo cha maji kinachoitwa, "Boya Water Project". Mwanamke mmoja anajishughulisha akijaza maji kwenye chombo cha rangi ya njano, huku mwanamume mwingine akisubiri kwa subira na chombo chake. Kituo hiki kimejengwa kwa mitindo rahisi na kina kibao kinachosomeka, "Boya Water Project, Kiosk Number 5". Nyuma ya kituo hiki tunaona matangi makubwa vya maji.

Wataalamu wawili wa afya wa meno wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya hospitali ikiwemo barakoa na nguo za usoni. Wanatibu mgonjwa mmoja aliyelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu wa kwanza anashikilia kifaa cha matibabu na mtaalamu wa pili anashikilia kifaa kingine wakifanya kazi kwa kushirikiana.

Kuna chupa ndogo za dawa ya level mwisho kando ya chupa kuna sindano iliyojaa kiyoevu na kwa. Nyuma kuna vifaa vingine vya matibabu na vidonge, ikionyesha mazingira ya kliniki.

Mikono ya mtu ikioshwa na sabuni, ikitengeneza mapovu mengi meupe. Mikono imeshikana na inaonekana kuwa inasumbuliwa kwa nguvu ikionyeshana mchakato wa kusafisha.

Jengo lililoanguka kwenye vipande vya zege, na vifaa vingine vya ujenzi. Mbele kuna watu wamesimama wakiangalia mabaki ya jengo hiyo, na baadhi wamechukua sehemu zao wakipiga picha.

Watu wawili waliovaa suti za kika za rangi ya njano barakoa za ngezi na glavu nyekundu za kinga wanaonekana wakiwa katika mazingira ya viwanda wakishughulikia kemikali au vivaa vya hatari. Mmoja wao anashika chupa ya buluu na mwingine anashika kifuniko cheusi kubwa wakionekana wakifanya kazi kwa kuhamisha au kuhifadhi vitu.

Wataalamu watatu wa afya wanafanya upasuaji wa kitamaduni, wote wamevaa mavazi ya upasuaji ya buluu, glovu, barakoa na nguo za uso. Mmoja wa mtaalamu anaonekana akifanya kazi kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha upasuaji huku wengine wana kisaidiana.

Hali ya mafuriko makubwa ambapo barabara la maeneo la kuegesha magari limejaa maji. Magari kadhaa ikiwa ni pamoja na basi na gari ndogo la rangi ya manjano yamezama ndani ya maji. Upande wa kushoto kuna gari la kubeba mizigo lililobeba vitu juu yake.

Kundi la watu sita, wanaume watano na mwanamke mmoja wamesimama mbele ya mifuko kadhaa iliyotandikwa. Wanaume wawili wamevaa sare za polisi, mmoja akiwa na sare ya rangi ya khaki na mwingine akiwa na sare ya blue . Wengine wanne wamevaa nguo za kawaida ikiwemo mwanamke aliyevaa shati jeupe la maua. Watu wote wamevaa barakoa na baadhi yao wameshika karatasi.

Hii ni dawa inayotumika kutibu malaria. Chini ya pakiti hizo, kuna pakiti moja ya vidonge vilivyooneka wazi katika blista ya fedha na pakiti nyingine iliyofunguliwa au iliyokatwa inaonyesha maelezo zaidi ya dawa.

Maji machafu yenye matope yamefurika barabara huku yakizunguka majengo watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo wakijaribu kuvuka mbele kabisa kuna mwanaume na mtoto wakitembea majini.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo, muuguzi huyo amevalia sare nyeupe na anaonekana akidondosha dawa mdomoni mwa mtoto. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa makini.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wake. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glovu. Anatumia vifaa vya matibabu akifanya kazi ndani ya mdomo wa mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Nyuma yao kuna kabati na sinki.

Mwanamke akiwa amevaa sare ya blue ya matibabu na glavu nyeupe akishika mwanasesere wa mtoto mchanga aliyevikwa nguo za kijani. Anaonekana akimwangalia kwa makini mwanasesere huyu labda akifanya mazoezi ya kumhudumia mtoto au kufundisha.

Daktari wa macho ambaye amevaa barakoa na tai anamchunguza mgonjwa wake. Mgonjwa mwanamke amekaa kwenye kiti na anaonekana akitumia machine kuchunguzwa macho.

Sanduku la dawa, "STAMARIL", ambayo ni chanjo ya homa ya manjano. Sanduku linaonekana wazi, na juu yake kuna maelezo kuhusu dawa. Mbele ya sanduku kuna viara vya chanjo na sindano mbili tofauti zinazowekwa tayari kwa matumizi.

Mkusanyiko wa vitu vilivyoonekana kuwa vya kitamaduni, au vya kiibada. Kuna sufuria ya udongo iliyopambwa na shanga nyeusi, nyeupe, na nyekundu. Ndani ya sufuria hiyo kuna chupa mbalimbali na vitu vingine. Juu ya sufuria kuna kibuyu kilichopambwa kwa shanga.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mikono ya daktari iliyovaa glavu za blue inaonekana ikitumia kifaa cha meno chenye ncha iliyozunguka ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa na inaonekana daktari anafanya matibabu ya meno.

Mikono ya mtu ikishika chupa nyeupe ya dawa na karatasi ya matibabu au rekodi. Chupa ya dawa haina lebo inayoonekana vizuri, lakini karatasi inaonekana kuwa na maelezo ya kimatibabu au ya dawa.

Chupa mbili ndogo za matibabu zilizoekwa kwenye sehemu nyeusi. Chupa ya kushoto imeandikwa, Stamaril Yellow Fever, na ina poda ndani ikiwa na kofia ya rangi ya zambarau. Chupa ya kulia ni sindano iliyojazwa na kioevu cha solvate for stamaril kinachotumiwa kuchanganya chanjo.

Daktari wa kiume akiwa amevaa kanzu nyeupe ya daktari na taa mkononi kwenye kichwa chake akitazama kifaa kidogo cha matibabu. Inaonekana kama anahudumia wangonjwa nje ya hospitali na kuna watu wengi nyuma yake wanao msubiri.

Watoto watatu wakiwa shuleni wakichota maji kutoka kwenye tanki kubwa la blue . Tanki hilo limeandikwa, "We drink clean water donated by Hopecare," likionyesha kuwa maji safi yametolewa na shirika la Hopecare .

Mwanamke mweusi akipokea matibabu ya meno. Amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na daktari anatumia kifaa maalum cha taa ya buluu kwenye mdomo wake. Kifaa hiki kinaonekana kikiwa na mwanga mkali. Daktari amevaa nguo za buluu na glavu nyeupe. Mwanamke huyo amewekwa la buluu kwenye kifuani.

Dawa hii imeandikwa Ibuprofen, inaonekana kuwa na maagizo mengine yameandikwa kwa herufi ndogo. Chupa hiyo ni nyeupe na ina kifuniko cheupe. Nyuma ya chupa hiyo, kuna chupa nyingine chache zilizofifia.

Mkono wa mtu ukiwa umewekwa kwenye kifaa maalum, labda kwa ajili ya matibabu, kuna pedi nyeupe zilizobandikwa kwenye mkono ambazo zinaonekana kuwa ni sehemu ya kifaa vya kieletroniki, labda kwa ajili ya kusisimua misuli.